Mitambo mikubwa ya usafirishaji wa umeme ikiwa katikati ya maji ambayo imefungwa vizuri, na iko tayali kusafirisha umeme kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kuhakikisha usalama wa binadamu pamoja na wanyama.

Mashine nyingi ambazo zimeunganishwa kwa mabomba makubwa yenye rangi ya silver pamoja na majengo ambayo yanasafirisha nishati ya umeme kutoka kwenye sehemu moja kwenda nyingine, ili kufanikisha matumizi ya nishati hiyo kwa wananchi.

Nguzo nyingi za chuma za kisasa, zinazosafirisha umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ili, kufanya matumizi ya nishati hiyo kwa wananchi kwa uhakika.

Nguzo mbili za umeme zimesimama imara, huku zikiwa zimebeba vifaa mbalimbali vya umeme zenye nyaya kubwa, zinazohakikisha usafirishaji wa nishati hii muhimu kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo nyumbani, biashara na pia ofisini.

Kiwanda kikubwa chenye nishati ya umeme kilicho na mashine mbalimbali, huku zingine zikiwa zinafoka moshi na zingine zikiwa katika hali ya utulivu, na jumba kubwa lililowezesha usafirishaji wa nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Eneo kubwa lenye uoto wa asili, miti michache mirefu na mingi mifupi; lenye nguzo moja yenye waya ambazo zinasafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Daraja lenye watu watembeao kwa miguu, lililo na nguzo tatu ndefu zilizo na nyaya za umeme. Zinazosafirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Eneo kubwa linalo zalisha nishati ya umeme likiwa na nguzo za chuma za kisasa ambazo zina safirisha nishati hiyo kutoka sehemu moja kwenda nyengine, huku wakiwa na wakandarasi wakijadiliana kuhusu ukuaji na uendeshwaji wa nishati hiyo.

Nguzo mbili ndefu zilizosimama wima, zenye nyaya kubwa za umeme, ambazo ziko pembezoni mwa jengo refu, zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa ajili ya matumizi mbalimbali, ya nyumbani, kibiashara na maofisini.

Nguzo nne za umeme ndefu zenye nyaya kubwa zinazosafirisha nishati ya umeme kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, iliozungukwa na nyumba fupi pamoja na mandhari ya kuvutia ambazo nguzo hizo zinasafirisha nishati hiyo kwaajili ya matumizi mbalimbali.

Nguzo mbili za umeme zinazorahisisha usafirirshaji wa umeme kutoka sehemu moja kwenda nyingine, ikiwa na kifaa cha transfoma ambacho kinapunguza au kuongeza wingi wa umeme ili kuhakikisha usalama katika usafirishaji wa umeme.

Watu wavukao kwa miguu wakiwa katika zebra wakiwa wanavuka barabara kutoka sehemu moja kwenda nyingine, huku magari yakiwa yamesimama kuwasubiri watu hao wavuke ili kuhakikisha usalama wa afya zao.

Barabara kubwa iliyo na mzunguko katikati ambao una mandhari ya kijani, ambao unarahisisha magari kwenda katika pande nne za barabara hizo, huku ikiwa imezungukwa na majengo mafupi na marefu.

Barabara kubwa yenye magari machache, yanayosafirisha bidhaa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na abiria, ambayo pia yana rangi nyeupe, huku yakiwa yamezungukwa na majengo marefu na mafupi na nguzo mbalimbali.

Barabara inayoendelea na mchakato wa ujenzi ikiwepo na mafundi wengi wa kiume wakiwa wamekaa na wengine wakiendelea na kazi ya ujenzi pamoja na magari makubwa ambayo yanahakikisha usindikaji wa simenti ili kukamilisha zoezi hilo la ujenzi wa barabara.

Barabara inaendelea na mchakato wa ujenzi wa lami, ambapo imezungukwa na majengo marefu pamoja na mafupi, na nguzo zinazosafirisha umeme; na pia kuna wafanyakazi ambao wanaendelea na zoezi hilo. Pia kukiwa na gari ambalo linashindilia lami, ili kurahisisha usafirishaji wa mizigo pamoja na bidhaa mbalimbali.

Eneo kubwa lililozungukwa na ukuta, la kuhifadhia taka likiwa na taka taka mbali mbali ikiwemo makaratasi, chupa na matakataka aina nyingine ambayo huhifadhiwa hapo kwa ajili ya kuweka mazingira safi na salama.

Gari kubwa lililobeba taka tofautitofauti ikiwemo makaratasi pamoja na chupa, huku likiwa na mwanaume mmoja ambaye ameshikilia gari hilo upande wa nyuma ili kuhakikisha matakataka hayo hayamwagiki njiani na kuhakikisha usalama mpaka yanapoenda kuhifadhiwa.

Mabomba makubwa meusi ya kisasa yaliyowekwa chini ambayo yako tayari kwa ajili kwenda kuunganishwa kwenye sehemu mbalimbali ili kupitisha maji taka ambayo yanayotoka chooni, yanayotoka bafuni ili kuhakikisha usalama wa mazingira na usafi.

Jaba kubwa lenye rangi ya bluu lenye vitobo vidogo vidogo vya kiboksi vilivyo wazi kwa ajili ya kupitisha hewa, lililoandaliwa vizuri kwa ajili ya kuweka uchafu ili kuweka mazingira safi na salama.

Eneo maalumu la kuchukulia matakataka lililo na matakata mengi ya kuhifadhia katika makontena maalumu, yenye rangi ya kijani, bluu pamoja na mifuko meusi mikubwa ambayo iko tayari kwa ajili ya kwenda kuhifadhia katika sehemu maalumu ya utupaji wa takataka ijulikanayo kama dampo.

Eneo kubwa maalumu kwa ajili ya kutupa takataka ambalo lina matakataka mengi kama vile makaratasi, chupa na mifuko, lengo kuu ni kuweka mazingira safi na salama na ya kuvutia.

Wafanya usafi wa kiume na kike wakiwa wamevalia mavazi ya kufanya usafi, huku mwanaume akiwa ameshika toroli la kusukuma uchafu na mwingine akiwa anafagia kuweka mazingira safi na salama ili kudumisha usafi katika nchi.

Eneo kubwa maalam kwa ajili ya kutupa matakataka likionyesha mwanamke mmoja ambaye anaokota baadhi ya matakata, kama vile makopo, kwa ajili ya kwenda kuyarudisha tena na kuyachakata kwa ajili ya matumizi mengine.

Eneo maalumu la kutupia taka lenye magari ambayo yamebeba matatakataka, ili kuyahifadhi katika eneo hilo, ambalo linasaidia katika kuhakikisha mazingira ni safi na salama, kuhifadhi matakataka hayo vizuri.

Gari kubwa linalobeba takataka likiwa na wafanyakazi wawili ambao wanachukua takataka na kuziingiza ndani ya gari hilo, kwaajili ya kupelekwa kwenye sehemu sahihi ya kuhifadhia matakataka hayo kuweka mazingira safi na salama.

Diaba Matatu mawili yakiwa rangi ya kijani moja, nikiwa na rangi ya kijivu pamoja na mfuko mmoja uliohifadhi uchafu ambao huko tayari kwa ajili ya kutupwa ili kuhakikisha usafi wa mazingira.

Gari kubwa la maji lililoandikwa water tank lenye rangi ya bluu na nyeupe, ambalo linasafirisha maji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya binadamu.

Tenki kubwa leusi linalohifadhi maji huku likiwa na mabomba ambayo yanapelekea usafirishaji wa maji kutoka kwenye tenki hilo kwenda sehemu zingine, kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kama kufulia, kupikia, kuosha vyombo na hata kwenda chooni.